Kwenye hili picture naona wachezaji wa Kenya, ambapo wameshika kikombe.

Hii ni ofisi ya serikali ambapo kuna wafanyikazi ofisini, kuna mwanye anahudumiwa na kompyuta mbili kuna faili imewekelewa juu ya dawatini ya ofisi, kuna la utohu mbili zinawakilika hapo.

Kwa hili picha hapa ni ofisini ya serikali ambapo unapatana na aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya doctor Samoei Rutto na watu ambao wamesimama nyuma wake wengine wakijukua video na kompyuta mezani imewekelewa hapo.

Tunaona wanasiasa wamesimama nje ya ofisi ya PNU wakiongozwa na aliyekuwa kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga na mwenzake Eugene Wamalwa wakisherehekea chama cha PNU.

Hapa ni ofisini ambapo unapatana kuna watu wanne ambapo wawili ni wa kike. Kila mmama amesimama Kuna matiba ambayo yamewekwa katika dawati moja infine wamesimama.

Ofisini za huduma za uhamiaji ambapo watu wamesimama nje, watu wamevaa barakoa, mmoja ameshika simu mkononi mwake, mwingine ameshika faili kalamu funguo mkononi mwake, kuna mwingine amesimama kando ya mlango.

Hapa tunaona watu ambao wamefurika hapa na wengine wamesimama na wengine wameketi ,ambapo kuna kiongozi wa Kenya, rais William Samoei Ruto pamoja na aliyekuwa kiongozi wa ODM ,Raila Amollo Odinga.

Hapa nikiangalia picha hapa nikiwa chini napata na wanadada wawili wacheza mpira vikapu wamevaa sare ya kijani na ya rangi ya maziwa. Kuna watu wamevaa barakoa, viti vyekundu na zingine za rangi ya samawati.

Kwa hii picha hapa ni uwanjani ambapo watu wamesimama wengine wamevalia manguo tofauti tofauti, wengine wamevalia nguo ya bendera ya Kenya wengine wameshika bendera ya Kenya na kushangilia.

Kwa hii picha unapata ni ofisini ambapo ambapo unapata kuna watu wanne na wanaume watatu ambapo mwanaume mmoja anamkabidhi zawadi mtu mmoja ambapo wanachukuliwa picha na video.

Hapa ni ofisini ya serikali ambapo naona kiongozi wa tano wa jamhuri ya Kenya Dr. Samoei Ruto na hakimu Martha Koome. Nyuma yao kuna watu, katika yao kuna polisi wamesimama katikati ya watu.

Hapa ni ofisini ambapo unapatana na wanadada wawili wanatumia kompyuta. Meza yao imepambwa na mapambo nyeusi, ya kijani na nyekundu. Kuna viti vingi sana. Kuna mmoja amesimama kando yao.